Nguzo ndefu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme ikiwa ni pamoja na nyaya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale kunapotokea na hitilafu, pia kukiwa na nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Stesheni ambayo ina mitambo au vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo hupokea umeme mkubwa kutoka kwenye vyanzo, kupunguza na kusambaza kwenda masafa ya mbali.

Bwawa kubwa lenye maji mengi pembeni kukiwa na mashine au mitambo, ambayo inatumika kufua umeme pale ambapo maji hayo huzungusha magogoni makubwa na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa ni sharti ya umeme kisha kusambazwa kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo mbili ndefu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo vinatumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale kunapotokea na hitilafu, pia kukiwa na nyaya nyingi ambazo zinasafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyosimamishwa mbele ya majengo ya ghorofa ikifungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pia kikuwa na nyaya nene zinazotumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Taa za barabarani ambazo zinawekwa katika makutano ya barabara nne za lami ili kutokusababisha ajali, pia kukiwa na kibao kinachoonyesha mtu anatembea, kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Barabara refu iliyotengenezwa kwa kutumia lami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari au pikipiki, nyakati ni za usiku kukiwa na taa ambazo zinatoa mwanga hafifu zilizofungwa pembezoni mwa barabara hiyo.

Sehemu ya makutano ya barabara za lami zikitokea pande nne kukiwa na umbo la duara ambalo usahidia magari yasipate ajali, pia kukiwa na mistari ya rangi nyeupe na nyeusi iliyochorwa katika lami hiyo kumaanisha sehemu hiyo ni salama kwa mtembea kwa miguu kuvuka.

Utengenezaji wa barabara kutoka barabara ya vumbi hadi kuwa barabara ya lami, ambapo lami humwagwa kisha gari kubwa na zito hupita ili kukandamiza lami hiyo ishikamane na kuwa ngumu au imara.

Wafanyakazi wa kiume wakiwa wanafanya zoezi la ukarabati au utengenezaji wa barabara wakitumia zege, ambao ni mchanganyiko wa maji, mchanga na saruji inayokorogwa kwa kutumia gari kubwa na kumwaga katika barabara hiyo.

Kijana wa kiume aliyevaa kofia kichwani kwa ajili ya kujilinda, na kezebao kilichoandikwa bolt ambayo ni kampuni ya usafirishaji wakitumia chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki

Vijana wa kiume wakiwa katika shughuli ya utengenezaji wa barabara ya lami, ambapo kuna chombo kikubwa kinachomwaga lami hiyo, pamoja na kuikandamiza ili kuwa ngumu au kushikama ili ifae kutumika na magari mazito.

Mazingira ya jalalani ambapo kuna mkusanyiko wa taka nyingi, ikiwemo mifupa, plastiki, maboksi na makaratasi, makopo pamoja na mabaki ya vyakula, huku kukiwa na watu wanaotafuta katika uchafu huo vitu mbalimbali.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali kama vile makaratasi, mifuko, plastiki, makopo na mabaki ya vyakula kukiwa na watu ambao wanafanya usafi wa kutoa taka hizo wakizipakiza kwenye gari ili kupelekwa majalalani.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali kama vile makaratasi, maboksi, mifuko ya plastiki na mabaki ya vyakula, yakiwa yametupwa sehemu ya kona ya kuta mbili zilizipokutana.

Kundi la watu, wakiwa wanafanya zoezi la usafishaji wa mazingira kwa kukusanya taka ambazo zimetupwa pembezoni mwa barabara, na kuzipakiza kwenye gari kubwa ambalo husafirishwa na kupelekwa jalalani.

Mifuko ya plastiki ambayo inatumika kuhifadhia taka ngumu, ikiwa imefungwa vizuri na kukusanywa sehemu moja, ili isichafue mazingira au kutoa harufu mbaya.

Mazingira ya jalalani kukiwa na mkusanyiko wa taka nyingi, kama vile: maboksi, mifuko ya plastiki, makopo, mabaki ya vyakula; kukiwa na magari makubwa yanayoleta taka hizo na kumwaga. Pia watu mbalimbali wakiwa wanajitafutia vitu vya thamani.

Mazingira machafu ya jalalani ambapo kuna mkusanyiko wa taka nyingi kama vile makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi na mabaki ya vyakula vikiwa vimekusanywa na kutupwa sehemu moja pembezoni mwa kuta refu.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka mbalimbali kukiwa na taka za vimiminika kama matope pamoja na taka ngumu kama: madumu, mifuko ya plastiki, makaratasi, mabaki ya chakula, nakadhalika.

Gari kubwa la rangi ya kijani ambalo linapita pembezoni mwa barabara, na kukusanya uchafu ambao umewekwa sehemu hiyo, kisha kupeleka jalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamevaa mavazi ya kuwakinga wasipatwe na magonjwa au kuchafuka, wakiwa wanafanya usafi katika mazingira ya biashara, ambapo wanaokota taka zilizotupwa barabarani na kuzipakiza katika gari dogo ili kupelekwa majalalani.

Chombo kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, kikiwa na mfuniko juu ambacho kinatumika kwa ajili ya kuifadhia taka ngumu, ambapo unakanyaga sehemu maalumu kisha mfuniko hufunguka wenyewe pasipo kushika.

Vijana wakiume wakiwa wanafanya usafi wa mazingira, wakichota taka zilizopo pembezoni mwa barabara kwa kutumia beleshi na kuhifadhi kwenye magunia ili kupelekwa maeneo ya majalalani.

Mahali pachafu ambapo kumetupwa takataka za vyuma vyenye kutu au vilivyochakaa, ambavyo havifai kutumika vilivyotoka kwenye mashine au mitambo mbalimbali pamoja na magari mabovu.

Chombo kidogo chenye muundo wa ndoo kilichotengenezwa kwa plastiki chenye matobo madogo madogo, kinatumika kuhifadhia taka ngumu kama vile; chupa za maji au soda, karatasi na kadhalika.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya zoezi la kusafisha mazingira, kwa kuokota taka ambazo zinatupwa barabarani. Wakiziweka katika gari kubwa, na kusafirishwa kupelekwa jalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli za usafishaji wa mazingira, wakiokota vifurushi vya taka ambavyo vimetupwa pembezoni mwa barabara na kuzipakia katika gari kubwa ili kupelekwa majalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo.

Kijana wa kiume akiwa amening'inia katika gari ambalo linatumika kuhifadhi taka ambazo zimetupwa barabarani, zikiekwa katika gari hilo ilikupelekwa katika sehemu ya jalala au sehemu maalumu yakuhifadhia taka hizo.

Mapipa mawili makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi ya bluu, yakiwa na mifuniko juu ambayo hutumika kuhifadhia taka ngumu, ili kutokuchafua mazingira au kutokusababisha mazingira kuwa na harufu mbaya.

Mabomba marefu ambayo yametengenezwa kwa kutumia plastiki yenye rangi ya kijani, ambayo hutumika kwa ajili ya kusafirisha maji masafi kutoka sehemu moja, kwenda sehemu mbalimbali.

Gari kubwa ambalo lina tenki la chuma kwa nyuma, ambalo huhifadhi maji safi na kuzunguka sehemu mbalimbali likiuza, kama vile; majumbani, maofisini au sehemu za biashara.

Gari kubwa ambalo lina tenki la chuma la rangi ya bluu, likiwa linajazwa maji kutoka katika matenki ya plastiki ya rangi nyeusi. Gari hilo hutembeza maji hayo katika makazi ya watu, maofisi au katika sehemu za biashara likiwa linauza.